Ni dhahiri shahiri kuwa sehemu hii imeathirika kwa mvua kubwa hivyo basi tunaona watu wawili wanapata shida. Mmoja aliyevaa tisheti na suruali nyeusi na mwingine aliyevaa kizuia baridi huku akijistahimili kuvuka